Hapa ni ofisi za serikali za huduma. Unapata huduma mbalimbali za serikali bila malipo, kwa mfano, kujiwasilisha kiwango cha fedha ambazo unazo, huduma za KRA.